Hili ni kundi la mashabiki wakishangilia katika uwanja. Kuna wanaume wengi baadhi wakiwa wamesimama wakionekana kuwa na furaha na msisimko. Wamevalia jezi zenye rangi nyeusi na nyeupe.

Kundi la wanawake wanaonekana kuwa timu ya mchezo wamekusanyika pamoja. Wengi wamevaa jezi za bluu na namba mgongoni. Wanaonekana kama wanapanga mikakati. Kuna viti vya rangi ya nyekundu, kijani na nyeusi vinavyoonekana nyuma yao.

Hii ni nembo ya chama cha siasa nchini Kenya kiitwacho jubilee. Ina rangi nyeusi kama mandhari nyuma, na maandishi mekundu. Juu kuna duara lenye jiwa akishika tawi, mdomoni mwake.

Wanawake wawili wanacheza mpira wa kikapu. Mchezaji aliye na jezi jeupe anajaribu kumzuia mwenzake kwa kuinua mkono. Pia ana nywele ndefu zilizo sokotwa. Wapili ana vazi la kijani na nyekundu huku ana dribble mpira.

Hili ni kundi la wanaume, wengi wao wamevalia suti. Wamesimama karibu na msemaji wa chama. Nyuma yao kuna bango lililo na sura ya mwanasiasa maarufu Raila Odinga.

Watu wamekaa mbele ya kompyuta ya mezani, ndani ya chumba kinacho onekana kama darasa au kituo cha mafunzi. Mwanamke aliye upande wa kulia, amesuka nywele za zambarau, na amevaa shati la rangi ya kijani.

Tunaona mandhari nyuma nyeusi kabisa, katikati kuna duara lenye mpaka mwekundu, na ndani ni rangi ya njano. Juu yake kuna mikono miwili iliyoshikana ikiashiria umoja. Chini ni maandishi yanayosema tuko pamoja.

Watu watatu wamo ndani ya ofisi. Mwanamke mmoja amekaa mbele ya kompyuta na anaonekana ameshika panya. Kamera dogo iliyowekwa kwenye tripodi inamchukua picha mwenzake.

Watu watatu wamekaa kwenye meza ndefu chini ya hema nyeupe wamevalia sare zinazofafanana na wamejikita kwenye kompyuta ndogo iliyo katikati yao. Kuna mabango mawili moja linasema police absract na lingine DCI good conduct Kuna gari aina ya Landrover nyuma yao.

Kuna mfereji mrefu uliochimbwa kando ya barabara ukiwa umejaa maji ya kahawia, pengine baada ya mvua na udongo umewekwa kando yake. Ukuta uliozingirwa na nyaya za umeme unaonekana kwa umbali.

Kuna wachezaji kadhaa uwanjani; wawili wamevaa jezi ya kijani kibichi na manjano, mmoja wao amimiliki mpira, huku mwingine aliyevaa jezi nyekundu anaukimbilia. Mistari nyeupe inaonekana. Umati mkubwa umeshuhudia mchezo.

Kuna machine kubwa ya kuchimbia yenye chapa ya Hyundai iliyosimama juu ya udongo. Shimo kubwa lina maji machafu. Sehemu hiyo imezingirwa na mabati yenye rangi tofauti. Majengo ya makaazi yanaonekana kwa umbali kiasi.

Kuna meza refu iliyo na kompyuta na viti vya ofisi. Watu wawili wanaonekana wamekaa wakiwa wamevaa mashati ya rangi ya nyeupe na nyekundu. Juu kuna bango lililoandikwa huduma za NCA. Mazingira haya ni safi mno.

Kuna umati wa watu waliosimama na kuonekana wakiwa na barakoa, karatasi kadha zipo mezani. Mtu mmoja anaonekana ameshika simu na kupiga picha au kuchukua video, nyuma kuna sehemu nyeupe ya hema inayoonekana.

Hili ni jengo la kisasa, ambalo linaonekana kuwa ofisi ya serikali. Lina nembo kubwa iliyo andikwa huduma Kenya, mbele yake kuna kundi kubwa la watu, wapatao ishirini, wakiwa wamesimama kwa safu. Wamevaa mashati meupe na suruali nyeusi.

Wanaume wawili wamo ndani ya chumba. Mmoja ameketi huku amevaa shati jeupe na miwani. Pia ana glavu za blue mikononi ilhali mwenzake amesimama karibu naye. Kando yao kuna ukuta ulio na bango la kijani kibichi.

Hili ni kundi la mashabiki, wengine wao wamevalia nguo za kijani na nyeupe, ambazo zinaweza kuwa ni za timu wanayoishabikia. Kuna mwanamke aliyeshikilia skafu ndefu iliyoandikwa Gor Mahia. Anaonekana akiwa anatabasamu.

Kundi la wanaume wamo ndani ya chumba kinachoonekana kama mahakama. Wote wamevalia majoho meusi ya kisheria na wengine wameshikilia nyaraka. Kuna meza za mbao zilizo mbele yao zikiwa na vipaza sauti na vifaa vingine vya kielektroniki.

Kuna kundi la watu kadhaa wakiwa wamevalia barakoa. Wamekusanyika karibu na meza ndefu iliyofunikwa na kitambaa cha kijani. Kuna mwanamume aliyevalia kofia nyeusi na shati jeupe. Hema linaonekana likiwa limefunika wengine wao.

Watu watatu wamesimama kwenye jukwaa wakishikilia vitabu. Katikati kuna mwanamke aliyevaa vazi la kitaalam, akiwa na miwani huku anatabasamu. Kulia na kushoto ni walio, walio valia suti. Nyuma yao ni bango lenye maandishi.

Mwanamume anayeonekana kuwa rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta, amevaa jacket jekundu na mikono mieupe. Ameshika mkono wa mwanamke aliye na nywele ndefu, wote wanatabasamu usoni mwao.

Kitabu chenye jalada jeupe lililo na nembo ya serikali ya Kenya. Lina maneno kama vile Judiciary na Human Resource Policies and Procedures Manual yaliyoandikwa kwa herufi kubwa.

Wanawake watano wanacheza mpira wa kikapu, wamevalia jezi lililo na rangi nyeupe na samawati. Wachezaji watatu wanaonekana kuwa na nywele fupi ilhali mwingine aliyesukwa yuko na mpira wa kahawia mikononi mwake.

Watu watatu wamevaa barakoa. Mwanamke aliye upande wa kushoto, amesimama amevaa koti ya fedha na rinda jeusi. Anaonekana akimpa kidole, mwanamume aliye kaa chini.

Wanaume wawili waliovaa suti wanasalimiana kwa mikono huku wengine wamesimama kando yao wakiwa wamevalia sare ya mahakama iliyo nyekundu na nyeusi ,pia wamevalia wigi leupe kichwani mwao.

Timu ya wachezaji wa raga wakiwa wamevalia jezi nyekundu, wanasherehekea ushindi wao. Wawili wameshikilia kombe kubwa ambalo lina sanamu ya tembo juu yake, wakionyesha nguvu na ukuu. Nyuma yao kuna ukuta ulio na mabango.

Kuna wanaume wawili, aliye upande wa kushoto anaonekana kuwa raisi mstaafu Uhuru Kenyatta akiwa amevaa suti na tai ya buluu. Wa kulia amevaa vazi la ma kimahakama ikiwemo joho jeusi la kijani kibichi na wigi jeupe.

Kuna wachezaji wawili wa mpira wa kikapu uwanjani, wa kwanza ana jezi nyeusi yenye number kumi na nne na neno Kenya limendikwa kifuani, huku ameushikilia mpira mkononi mwake. Mpinzani wake anajaribu kumzuia.

Mwanariadha wa kiume ametua kwenye shimo la mchanga, baada ya kuruka umbali. Mikono yake imeinuka juu na mchanga ukatawanyika pande zote. Nyuma yake kuna uwanja mkubwa wa riadha, wenye viti vya watazamaji vyenye rangi nyekundu na kijani, kuashiria bendera ya Kenya.

Mtaro mkubwa uliojengwa kwa saruji umejaa taka taka zinazojumuisha mifuko ya plastiki, chupa, karatasi na nguo chakavu. Kuna barabara iliyopigwa lami, na watu na magari wanaonekana wakipitia.

Wanaume wawili wanasalimiana, aliye upande wa kushoto amevaa suti nyeusi na tai, huku mwenzake amevaa na kushika jezi jekundu. Nyuma yao kuna bango lenye nembo ya Ulinzi Stars footbal club na maneno soldiers first.

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu wamevalia mavazi ya kijani kibichi na meupe yanayoashiria kilabu ya Gor Mahia nchini Kenya, kuna mwanamume aliyevaa sare rasmi inayofanana na afisa wa serikali au mlinzi.

Watu ndani ya ofisi inayoonekana kuwa kituo cha huduma. Mbele ya upande wa kushoto kuna mwanamume aliyevaa suti nyeusi na tai nyekundu. Kulia kuna mwanamke aliyeketi kwenye dawati akitumia kompyuta.

Kuna jengo linalo onyesha kuwa ni ofisi ya huduma za uma nchini Kenya. Mbele kuna kundi la wanaume kadhaa, mmoja wao amevalia sare ya kijeshi akisimama karibu na mlango. Gari aina la SUV linaonekana likiwa limeegeshwa upande wa kulia.

Watu kadhaa wanatoka kwenye jengo. Upande wa kushoto kuna mwanamke amevaa joho refu jeusi na mistari nyekundu na buluu. Anaonekana kuwa mwanasheria au ana cheo kikubwa. Kulia ni mwanamume aliye na suti ya kijivu.

Kundi la watu wamesimama nje, upande wa kushoto, watu wanne wamevaa vazi rasmi la mahakama, ambayo huvaliwa na majaji, au wanasheria wa ngazi za juu. Nyuma yao kuna majengo ya jiji, miti pamoja na miundo ya kuegesha gari.

Hili ni kundi la wachezaji wa mpira wa miguu waliovaa jezi za njano na kijani. Wanaonekana kuwa na furaha na msisimuko mkubwa. huku wakishika kombe kubwa la dhahabu juu ya vichwa vyao.

Kuna mwanaume aliyevalia shati jeupe la mikono mirefu, akimkabithi mwanamke karatasi nyeupe ambaye amevalia fulana yenye milia, na amembeba mtoto aliye na nywele nyekundu zilizoinuka. Nyuma yao kuna wanaume kadhaa waliosimama.